Hili ni gari la aina ya Toyota ya rangi ya kijani ya giza, iliyopakiwa kwenye eneo la nyasi, pengine shambani au sehemu ya wazi yenye miti. Gari hili, lina muundo wa double cabin na linabeba watu wanne au watano na lina uwezo wa kusafiri kwenye maeneo magumu. Kulia mwa picha, kuna mtu aliyevaa jaketi la rangi ya kijani, akionekana karibu na sehemu ya nyuma ya gari.

Hili ni duka ndogo la kuuza maziwa kuna aina mbali mbali za maziwa kama vile maziwa ya kioo, kuna maziwa ya unga na bidhaa za maziwa kama vile mtindi. Duka limepambwa na katumizi ya bidhaa za maziwa za chapa ya Royal. Hii inaashiria umuhimu wa biahara ndongo ndogo katika utoaji wa bidhaa muhimu kwa jamii kama maziwa ambayo ni chanzo kizuri cha lishe na afya.

Eneo lenye magari mengi yamepakiwa kwenye nyasi. Miti mirefu ya kijani , nyuma yake , meupe kwa umbali. Inaonesha kwamba kuna afla au Mkusanyiko wa watu hali ya hewa ni mzuri na jua lina waka.

Hili ni gari aina ya Honda la rangi nyeupe lenye nambari ya usajili KCM 701 K .Gari hili linaonekana kuwa na uharibifu mdogo upande wa mbele hasa pembeni karibu na taa ya mbele kulia. Uharibifu huu ni mpgo na unaweza kurekebishwa kwa urahisi. Gari linavyoonekana limekaa barabarani na limeegeshwa upande wa kulia.

Hizi ni noti za pesa za Kenya, ama sarafu za shilingi za Kenya zilizopangwa juu ya meza nyekundu. Kuna noti za shilingi 1000,za shilingi 500,za shilingi 200 na za shilingi 100.

Duka la maziwa lenye alama za Highbridge limeonekana katikati ya mtaa. Mtu mmoja amesimama mbele ya dirisha la kuuza maziwa na anapokea bidhaa kutoka kwa muuzaji. Duka lina rangi nyeupe na mabango ya biashara yanayoelezea jina la kampuni hio eneo linamuonekano safi na mteja anaonekana kuangalia bidhaa kwa makini duka linaeleweka kuwa sehemu ya usambazaji wa maziwa safi.

Gari aina ya toyota prado yenye rangi ya blue giza limeegeshwa kwenye eneo lenye majani, magurudumu yake yanadhihirika kuwa safi na zipo katika hali nzuri, nambari za usajili zinapatikana upande wa nyuma wa gari upande wa nyjma lina rangi ya kupunguza mwanga, eneo la kuegesha linaonekana kuwa la makaazi na kuna miti midogo upande mmoja wa gari.

Hili ni tangazo la bima la maisha kutoka kwa Amjiano Insurance Agency. Huduma zao ni bima ya maisha kwa muda, bima ya maisha ya kudumu, sera za malipo na bima ya maisha ya kundi ,unapochagua bima hii unahakikisha usalama wa familia yako na mastakabadhi mzuri. Huduma hii ni muhimu kwa kila mtu anayetaka kulinda maisha yake na wapendwa wake dhidhi ya hatari zisizotarajiwa.

Meza hii iliyoko sokoni imejaa mboga safi. Kuna viazi mbivu upande wa kushoto, vitunguu vya zambarau katikati na nyanya upande wa kulia. Mboga hizi ni muhimu kwa mapishi ya kila siku na ni chanzo cha lishe bora kwa familia nyingi.